Nguo zililopangwa kwenye hangeri, ndani ya duka au chumba cha nguo. Kuna shati nyigi za wanaume, baadhi zikiwa na miraba, zingine za rangi tofauti, kama vile, kijani kibichi, blue , na rangi ya udongo.

Duka la nguo na bidhaa za Sanaa au zawadi zikiwa mapambo kupendeza. Kuta za duka zina rangi ya zambarau iliyokoza kidogo na dari ina rangi ya kijani bluu. Kuna nguo zenye rangi angavu na michoro mbalimbali zimetundikwa kwenye reki upande wa kulia.

Mkusanyiko wa mikoba na kifaa kimoja cha kichwa vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa labda katika duka la nguo au vifaa vya mitindo. Kwenye sehemu ya kati na kulia ya picha kuna mikoba minne mizuri ya kike. Vitatu kati yao ikiwa imepambwa kwa mawe.

Ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki na rafu. Upande wa mbele kulia kuna nguo za rangi ya zambarau na bluu zilizopangwa kwenye hangeri . Kwa mbali nguo za aina mbalimbali na mikoba zinaonekana zikipangwa vizuri.

Ndani ya duka la kisasa na la kifahari ya nguo za wanaume yanaonekana kuuza nguo za maridadi na za hali ya juu. Kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na Hanger upande wa kulia kuna rafu ndefu zilizojaa mashati, suruali na kofia zilizokunjwa au kuning'inizwa.

Soko la wazi la nguo ambapo nguo nyingi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, katikati ya picha kuna reki ndefu za chuma zilizojazwa nguvu za aina mbalimbali ikiwemo sharti ,suruali ,magauni ikiwa na rangi tofauti.

Kibaragumu cheusi kikiwa kimevalia vazi la kike lenye rangi nyekundu na michoro ya maua meusi. Maniquni kimepambwa kwa vifaa vya mitindo, kofia ndogo nyekundu yenye mapambo ya manyoya juu ya kichwa, miwani mieusi, mkufu wa dhahabu shingoni, saa mkononi na kimeshika mkoba mdogo mweusi wenye nyororo.

Duka kubwa la nguo ambalo limeandikwa manix clothing store ni duka la kisasa lenye dirisha kubwa na kioo linaloruhusu kuona ndani ya duka. Kwenye mlango wa duka kuna bango refu lenye orodha ya chapa za nguo na viatu vinavyouzwa hapo vikiwemo dijo, convas, jockey.

Ndani ya duka kubwa la nguo, linaonekana kuuza nguo za mitumba au nguo za bei nafuu. Kuna safu nyingi za mabati ya chuma yaliojaa nguo zilizoning'inia zikiwemo, mashati, suruali, sketi na nguo nyingine mbalimbali. Baadhi ya nguo zimepangwa kwa ajili ya wanaume.

Duka la viatu, likiwa na safu nyingi za viatu vya wanaume, hasa vya ngozi vya rangi nyeusi na kahawia. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu na kwenye masanduku yake yaliyokuwa wazi. Likiashiria kuwa ni bidhaa mpya zinazouzwa.

Onyesho la bidhaa katika duka la nguo na vifaa. Katikati kuna mannequin iliyovaa kofia kubwa ya majani, miwani ya jua nyeusi na rinda jeupe lililopambwa kwa michoro ya maua na viumbe vya baharini. Mbele ya mannequin kuna meza ndogo yenye vifaa vingine kama vile mikufu, herini na miwani ya jua.

Duka la nguo la ndani likiwa na madirisha makubwa ya kioo, na mlango wa kuingilia wenye fremu nyeupe. Ndani ya duka, kuna safu za nguo zilizoning'inia kwenye raki, zikiwa na mitindo na rangi mbalimbali.

Ndani ya duka la nguo na viatu. Upande wa kushoto kuna bandia mannequin , iliyovaa shati la mikono mirefu yenye michoro. Nyuma ya bandia hiyo, kuna kabati kubwa la vioo lenye rafu nyingi ambazo zimejazwa na viatu vya aina mbali mbali.

Duka la vifaa vya kike na mitindo. Katikati ya picha, kuna mannequin kikiwa kimevaa kofia ya majani, miwani nyeusi na kimefunikwa na sakafu yenye miraba ya rangi ya kahawia na chungwa, kimevalia pia mkufu shingoni.

Ukuta uliojaa mapambo ya masikio na shingo yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza labda katika duka la kujitia. Juu ya kuta kuna safu kadhaa za herini zilizoning'inia kwenye vibao vidogo vya karatasi vimepangwa vizuri kwenye pau la chuma.

Sehemu ya duka na nguo ambapo kuna bidhaa nyingi za ndani, nguo za ndani zilizopakiwa na kuning'inia kwenye rafu au stendi maalum. Bidhaa hizo zimefugwa kwenye vifuganisho vya plastiki vya uwazi na kuonyesha seti za nguo za ndani kwenye rangi tofauti.

Ndani ya duka la nguo likiwa limejaa aina mbali mbali za mavazi. Upande wa kulia na kati kati kuna rafu ndefu zilizo na nguo zilizoning'inia zikiwemo blausi, magauni na sketi za rangi ya mitindo tofauti.

Safu ndefu ya nguo hasa fulana na mashati likiwalimepangwa kwa wingi katika duka au soko. Nguo hizo zimekunjwa na kupangwa kwa murundikano mrefu, ikionyesha rangi mbalimbali kama nyekundu, buluu, manjano, kijani na nyeupe.

Duka la nguo, pengine nguo za mtumba au nguo za bei nafuu kama ilivyoashiria bango, lililo juu lenye mandishi one stop for the whole family and budgetware.ke Kuna reki nyingi za chuma zilizojaa nguo mbalimbali ikiwemo mashati, suruali, sketi na nguo zenye michoro tofauti na rangi angavu.

Duka la nguo lililo ndani ya jengo la kisasa labda duka kubwa la rejareja. Jina la duka linaonekana juu ya mlango na linaandikwa kaunti na Nebo linaofanana na kichwa cha kondoo au mbuzi duka Lina dirisha kubwa ya kioo na linaonyesha nguo na bidhaa zao.

Safu ndefu za nguo zilizopangwa Kwenye vining'inio vikiwa vimetundikwa kwenye chuma kinachoonekana. Nguo hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali zikiwemo blauzi, magauni na labda mashati yenye rangi ya michoro tofauti, baadhi zina michoro ya maua na nyingine mistari.

Duka la nguo na vito ikiwa na mpangilio wa kuvutia wa bidhaa zake. Katikati ya picha kuna meza mbili nyeupe moja juu ya nyingine zinazounda onyesho la bidhaa mbalimbali. Kwenye meza ya juu, kuna mwanasesere aliyevaa koti na kitambaa lenye michoro ya kiasili yenye nyeusi na nyeupe.

Mlango mkubwa wa duka kubwa la rejareja liitwalo, Woolworths. Duka hili linaonekana kua liko ndani ya jengo kubwa, pengine kituo cha ununuzi, kutokana na tile safi za sakafu, na mazingira ya ndani yaliyong'aa. Mlango wa kioo na baadhi ya milangi, iko wazi, ikionyesha ndani ya duka.

Safu ya nguo za wanawake zilizoning'inizwa kwenye rafu ya duka la nguo. Nguo nyingi zinazoonekana ni magauni ya sherehe au matukio maalumu zikiwa na mitindo ya rangi mbalimbali. Kuna gauni refu la rangi ya maroon iliyopambwa kwa shanga shingo na lenye tabaka nyingi.

Duka la nguo au bidhaa za mitindo liitwalo Vivo, likiwa na ishara kubwa ya rangi ya chungwa iliyo na herufi nyeupe za Vivo, juu ya mlango wake. Duka lina mlango mkubwa wa kioo na kuta za kioo pande zote, zikionyesha bidhaa zilizo ndani.

Gari aina la SUV inaonekana kama Toyota Land Cruiser ya zamani, likiwa limepakiwa kando ya barabara ndogo yenye lami. Gari lina rangi ya blue iliyokolea, na sehemu ya chini ya milango ina rangi ya fedha. Gari lina vifaa vya safari kama vile, raki juu ya mzigo, juu ya paa.

Wanaume wawili wakipeana mikono ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume wa kushoto anaonekana kuwa mteja, amevaa shati la kijivu, suruali ya khaki na anatabasamu usoni. Mwanaume wa kulia anaonekana kuwa muuzaji au wakala, amevaa suti ya mraba na miwani naye pia anatabasamu.

Ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Magari kadhaa mapya yamepangwa kwa mstari yakianza na gari jeusi mbele, ikifuatwa na gari jeupe, kisha gari la buluu na mengine yanaonekana kwa mbali.

Basi ndogo jeupe ambalo linafanana na Toyota inch ikiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami au changarawe. Gari hilo lina madirisha meusi na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Nambari ya usajili ya gari inaonekana chini ya kioo cha mbele ikiwa KDJ 790S.

Basi ndogo jeupe ambalo linaonekana kuwa Toyota Hiace likiwa limeegeshwa kando ya barabara au eneo la kuegesha. Mlango wake wa abiria wa upande umewachwa wazi ukionyesha viti vya ndani. Basi hili lina namba za usajili KDR 963V kwenye bodi la leseni mbele.

Sehemu ya nyuma na pembeni ya gari jeusi la kifahari aina ya Toyota Land Cruiser Prado TX . Gari lina rangi ya kijuvu iliyokolea au nyeusi na alimelala kwenye nyasi fupi. Namba ya gari inaonakana ni KDK. Kuna raki ya mzigo juu ya paa na vifaa vya kuzuia mvua kwenye madirisha.

Gari la kifahari Sedan ya rangi ya fedha ikiwa limepakiwa kwenye eneo la maegesho gari linaonekana jipya na safi likiwa na taa za mbele zenye muundo wa kisasa na magurudumu ya Alloy, namba ya usajili ya gari inaonekana vizuri mbele KBV 949 E.

Gari la kisasa la aina ya Sedan likiwa na rangi ya kijivu au fedha iliyokolea lililoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi. Gari hili lina vioo vilivyotiwa giza na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Kwa nyuma kuna gari mengine yaliyoegeshwa na pia kuna miti mingi mirefu inayoonekana kama mianzi au miti ya aina ya pine .

Gari aina ya Subaru Outback SUV station Wagon ya rangi ya kijivu iliyokolea ikiwa imepakiwa kwenye eneo lenye udongo au lami chafu. Gari linaonekana safi na limetunzwa vizuri, namba ya usajili wa gari inaonekana wazi nyuma KCQ 052X

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari matatu meupe na moja jeusi. Lori lina ngazi mbili za kubeba magari. Magari mawili ya juu yamepakwa mbele na mengine mawili chini. Lori limepakiwa kwenye eneo la lami, labda karibu na ghala au kiwanda.

Gari dogo ya kale aina ya Mini Cooper iliyopakwa rangi ya chungwa inayong'aa. Gari hili lina magurudumu meusi yenye rimu za chungwa. Imeegeshwa kwenye eneo la udongo karibu na majengo yanaonekana kuwa maduka au ofisi.

Gari la kifahari, labda aina ya sedan, lenye rangi ya fedha au buluu-fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yana muundo wa kipekee na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi, yakionyesha gari la kisasa.

Eneo la wazi lenye nyasi ndefu likionekana kama uwanja au sehemu ya kuegesha magari porini. Kuna magari manne yameegeshwa kwenye mstari yote yakiwa SUV au magari ya familia. Gari la kwanza kutoka kushoto lina rangi ya fedha, na la pili ni jeupe, la tatu ni jeusi na la nne ni la bluu iliyokolea.

Gari jeusi aina ya SUV, linaonekana kama Subaru Forester, lililopakiwa kwenye eneo la maegesho lenye changarawe. Magurudumu ya gari yana rimu za rangi ya shaba. Nyuma ya gari kuna majengo ya ghorofa na miti.

Dashibodi ya gari ikionyesha kwa karibu kipima kasi na kipima mafuta. Kipima kasi kiko upande wa kushoto na kinaonyesha kasi kuanzia sufuri hadi mia mbili ishirini kilomita kwa saa.

Gari aina ya Subaru Outback lenye rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda barabara ya udongo au sehemu ya kuegesha magari. Namba ya usajili ya rangi hili linaonekana wazi kama KCQ 052X likionyesha kuwa limepata usajili nchini Kenya.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani, inalojulikana kama Thunder bird. Gari lina rangi ya blue hafifu au kijani kibichi cha kiasi. Rangi inayojulikana kutumika kwenye magari ya zamani. Kwenye bawa la gari kuna nebo au beji mbili muhimu.

Gari aina ya SUV lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi na maegesho. Gari hilo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Ina magurudumu meusi yenye kung'aa na taa za mbele safi. Kwenye kioo cha mbele kuna kielelezo kidogo kinachoashiria kuwa kinaweza kuwa linauzwa.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva na abiria wa mbele. Viti vya mbele vya dereva na abiria vinaonekana vyeusi na vimepambwa kwa kushona kwa nyuzi nyeupe au kijivu. Kiti cha dereva kina vidhibiti vya umeme upande wake.

Ndani ya chumba cha maonesho ya magari kinachoonekana kuwa cha magari ya Tesla. Kutokana na nembo ya T ya Tesla inayoonekana nyuma, kuna gari jeupe la Tesla lenye boneti yake imefunguliwa likionyesha injini yake ya umeme.

Gari la kisasa aina la SUV ambalo linafanana na Toyota LandCruiser Prado , likiwa limepaki kwenye eneo la wazi chenye changarawe au udongo. Gari hilo lina rangi nyeusi iliyokolea au kijivu kilichokolea na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari lina rangi ya fedha na linaonekana kuwa katika hali nzuri, lina milango miwili mbele na milango ya kuteleza kwa abiria. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi kidogo. Ina ream za rangi ya chapa au kahawia iliyokolea ambazo zinaongeza mvuto wa gari.

Lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya machungwa likiwa limebeba magari mengi. Lori hilo lina ghorofa mbili za kubebea magari. Kwenye ghorofa ya juu kuna magari matatu. Na kwenye ghorofa ya chini pia kuna magari.

Gari la kifahari la mchezo labda McLaren 720S au mfano unaofanana na hio likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho kinacho ngaa. Gari ile lina rangi ya njano angavu likisimama wazi katikati ya picha.

Gari kubwa aina ya Landcruiser, ambalo limeegeshwa kando ya barabara yenye lami kidogo, labda katika eneo la vijijini au la kando ya mjini nchini Kenye. Gari hili lina rangi ya blue iliyokolea , na juu ya rangi ya kijivu jepesi kwa chini.

Sehemu ya ndani ya gari hasa usukani na dashboard yake inaonekana ni gari la abiria. Usukani una nebo ya Subaru katikati ikionyesha chapa ya gari umezungukwa na vifungo mbalimbali vya kudhibiti sauti, simu na labda mfumo wa udhibiti wa safari.

Mwanaume anayeonekana akiangalia kwa makini au kukagua gari la kisasa la rangi nyeusi. Katikati ya picha kuna mwanaume mwenye ndevu fupi na masharubu yanayonyooka. Amevalia koti jeusi refu, sweta nyepesi ya rangi isiyokolea na suruali nyeusi.

Watu watatu wakiwa ndani ya duka la magari .Kushoto kuna mwanaume anayeonekana kuwa muuzaji amevaa suti ya bluu na tai ya zambarau akishika kompyuta kibao na kutabasamu. Gari jeupe linaonekana sehemu ya kushoto ya picha na madhari ya nyuma nyuma yanaonyesha magari mengine yaliyoegeshwa ndani ya duka.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda uwanja au kambi fulani. Magari yamepangwa kwa njia inayoashiria kuwa yamepaki. Gari jeusi aina ya SUV, sehemu ya mbele ya gari hii inaonekana kidogo upande wa kushoto.

Gari la kisasa likiwa katika mazingira ya nje labda kwenye kambi, bustani au eneo la wazi lililoteuliwa kwa ajili ya kuegesha magari. Inatoa hisia ya utulivu na mazingira ya asili kamwe.

Ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma, na sehemu ya viti vya mbele. Viti vya nyuma vya gari ambavyo vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu isiyokelea kinachoonekana kuwa safi. Viti hivi vina mikanda ya usalama inayoonekana wazi.

Meza kubwa iliyojaa vitu vya mapambo, na shanga za aina mbali mbali, zikuzwa sokoni au kwenye banda la biashara. Kuna mikufu mingi, bangili, na pete, zikiwa na rangi tofauti, na miundo mbali mbali, baadhi zikiwa zimetengenezwa kwa shanga, zingine kwa metali, na pia kuna baadhi ya vitambaa.

Duka la sanaa au ghala iliyojaa kazi za sanaa za aina mbalimbali. Zikiwemo picha za kuchora na sanamu. Kuta zimefunikwa kabisa na picha za kuchora zenye rangi nyingi na mitindo tofauti. Nyingi zikionyesha mandhari ya Kiafrika, watu au wanyama kama tembo.

Ukuta mkubwa ulio jaa vitu vya Sanaa na ufundi wa kiafrika hasa vinyago na sanamu. Linaonekana kuwa duka la zawadi, soko la sanaa au jumba la ukumbusho. Kuna vinyago vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya sura za binadamu na wanyama.

Soko lenye shungli nyingi labda la wazi. Kuna watu wengi wakiwa wanawake wamekaa chini au wamesimasima kati ya milima ya matunda na mboga. Matunda mengi yanaonekana ni matikitikimaji ambayo yamepangwa Kwa wingi ardhini.

Soko lenye shughuli nyingi na rangi nyingi, labda soko la wazi la bidhaa za kitamaduni na nguo. Kuna watu wengi waliokusanyika, baadhi yao wakiwa wauzaji na wengine wanunuzi. Bidhaa mbali mbali zimepangwa ardhini kwenye meza na zimetundikwa kwenye stendi.

Ndani ya duka au soko la bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika likiwa limejaa vitu vingi vilivyopangwa kwa uzuri upande wa kushoto na kulia. Kuta zimefunikwa na shanga na mikufu yenye rangi nyingi ikining'inia kutoka juu hadi chini,

Ndani ya soko lenye shughuli nyingi lilojitolea kwa uuzaji wa bidhaa za kitamaduni na dhana sanaa ikiwezekana katika soko la watalii jijini Nairobi Kenya. Kuna njia nyembamba katikati ambayo watu wanatembea huku pande zote mbili za njia zikiwa na vizimba au meza za kuuza bidhaa.

Mkusanyiko mkubwa wa vikapu na bangili, lenye shanga nyingi, za rangi mbali mbali. Zikiwakilisha sanaa na ufundi wa kiafrika ,labda kutoka soko au duka la ufundi. kuna vikapu ,vinavyopangwa kwa safu ndefu. Baadhi zikiwa na muundo wa piramidi.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na wale waliokaushwa, wakiuzwa sokoni au kando ya barabara. Kuna aina mbalimbali za samaki wengi wao wakiwa tilapia. Baadhi ya samaki wamekaangwa hadi kuwa kahawia.

Soko kubwa la ndani lenye ghorofa kadhaa au viwango tofauti. Bidhaa nyingi za aina mbali mbali zimepangwa na kuonyeshwa katika maduka madogo au vibanda vilivyo pia kila mahali. Sehemu ya juu ya soko inaonekana kuwa na paa refu, labda la kuba lenye madirisha yaliyoruhusu mwanga kuingia.

Ndani ya soko kuwa lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la vyakula au mazao. Soko lina nguzo nyingi za buluu zinazoshikilia paa refu na kuna mwanga wa kutosha kutoka juu. Kuna watu wengi wakienda huku na kule, wengi wao wakiwa wafanyi biashara na wanunuzi

Ndani ya duka la nyama katika sehemu ya mbele kuna friji kubwa ya vioo iliyojaa vipande vya nyama mbichi iliyokatwa iliyopangwa tayari kwa kuuzwa ,nyuma ya friji kuna eneo la kazi yenye kaunta juu ya kaunta hiyo kuna nyama kubwa zilizochinjwa zikining'inia kutoka kwenye.

Ndani ya soko kubwa lenye ghorofa kadhaa, ambalo linaonekana kua soko la bidhaa mbali mbali, kama vile, nguo, zawadi, na labda maua. Muundo wa jengo una madirisha makubwa juu, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Kwenye ghorofa ya chini, na ya kwanza, kuna vizimba vingi vya maduka, vilivyojaa bidhaa, zilizopangwa vizuri.

Soko la jumla la ndizi lenye shughuli nyingi kuna rundo kubwa la ndizi za njano zilizopangwa kwenye masanduku ya mabao yaliyotundikana, ndizi hizo zinaonekana kuwa zimeiva na ziko tayari kuuzwa, watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakiwa katika eneo hili.

Mikono ya mtu ikijishughulikia mapambo ya shanga za kimasai yaliotandikwa kwenye kitambaa cha rangi ya udongo au ngozi. Mapambo hayo yana rangi mbalimbali na yamepangwa kwa ustadi. Katikati ya picha kuna mkono mmoja ukiwa umelala juu ya mkufu mkubwa wa shanga wenye muundo wa duara.

Eneo la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na sanaa zinazo ashiria kuwa ni soko la ufundi, wa mikono au duka la zawadi. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo sanamu dogo za wanyama zilizochongwa kwa mbao kama vile tembo, twiga, punda milia baadhi zikiwa rangi asili za mbao.

Bidhaa za mboga zilizopangwa kwenye mabanda au masanduku ya mbao katika soko. Kuna sehemu tatu kuu na bidhaa zinaonekana wazi. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la viazi vikuu au magabi ikiwa na udongo kidogo na kunaonekana asili.

Mkusanyiko was mapambo ya shanga, yenye rangi mbali mbali, yanayoashiria sanaa na ufundi wa kiasili. labda wa jamii ya kimasai au jamii ingine ya kiafrika. Mapambo haya yametengenezwa kwa kutumia shanga ndogo zinazo unganishwa kwa ufundi, kwa hali ya juu.

Majengo mawili marefu ya ghorofa, yakiwa na usanifu wa kisasa. Majengo yamepakwa rangi ya kahawia nyekundu au matofali nyeupe, na kua na madirisha mengi ya mraba, na baadhi ya madirisha marefu ya kioo yaliyonyooka.

Sehemu ya chini ya picha kuna soko au eneo la biashara la wazi lenye vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mbao na mabati, na dalili na shughuli za watu chini ya vibanda hivyo. Nyuma ya soko kuna majengo kadhaa ya ghorofa yaliyojengwa kwa mitindo tofauti.

Ukuta wa uzio uliojengwa kwa matofali yenye muundo wa kipekee. Matofali hayo yamepangwa ya mraba yakibadilishana rangi nyekundu, kahawia na nyeupe na kuunda mundo wa grid au cheki.

Kiwanja cha ardhi kisichoendelezwa au eneo wazi chenye udongo mwekundu na majani makavu chini .Katikati ya picha kuna miti michache ikiwemo migomba nyuma ya kiwanja hicho kuna majengo marefu ya ghorofa mengine yakiwa ya rangi ya manjano na mengine ya kijivu yakionyesha maendeleo ya mji au makazi katika eneo hili.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa, linaonekana kua na kodi. Juu ya jengo upande wa kushoto kuna bango lina maandishi to let , na namba za simu, likionyesha kua nyumba au nafasi ndani ya jengo hilo zimepangishwa.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye paa ya kijani kibichi na kuta za rangi ya kahawia nyepesi, ikiwa imejengwa nyuma ya kuta mrefu wa mawe na matofali. Nyumba ina madirisha makubwa na inaonekana kuwa na ghorofa kadhaa.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili iliyo na kuta za kisasa zenye rangi ya kahawia hafifu na paa iliyo na rangi ya kahawia iliyokolea. Ina madirisha mengi makubwa, baadhi yakiwa yamepangwa wima na mengine yamepangwa kwa usawa yanayoashiria mwanga mingi wa asili ndani.

Majengo mawili ya ghorofa yakiwa yamekaribiana sana na kuunda mtazamo wa juu. Jengo la kushoto lina rangi ya kijani kivuli na linaonekana kuwa na kuta za mawe au matofali yenye muundo, huku kukiwa na madirisha yenye vyuma vya ulinzi.

Nyumba yenye kuta nyeupe, na paa la bati lenye rangi ya fedha, au kijivu. Nyumba ina madirisha mengi meusi, yenye fremu zenye umbo la achi juu. Kuna mlango mweusi, wa kuingilia katikati ya nyumba, na ngazi, ndogo, za zege zinaonekana kwenye eneo la kuingilia.

Jengo refu la ghorofa likiwa limepakwa rangi mbalimbali, sehemu ya juu kabisa ya jengo kumepakwa rangi ya chungwa angavu huku ghorofa za chini zikiwa na mchanganyiko ya rangi ya kijivu na njano hafifu. Kila ghorofa ina dirisha na balcony zake, chuma cheusi na mapambo.

Jengo kubwa la ghorofa mbalo linaonekana bado lina endelea kujengwa au limesha kamilika kwa kiasi. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya saruji na linaonekana kuwa na ghorofa tatu. Sehemu ya chini ya jengo imefunikwa na mabati ya zamani au chuma chakavu, labda kama uzio au muda wa ulinzi. Ghorofa za juu zina madirisha mengi zenye frame za rangi ya bluu.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa ikiwa na paa la rangi ya kahawia nyekundu, na kuta za rangi ya njano iliyokolea. Nyumba ina muundo wa kuvutia, ikiwa na madirisha meusi, na balkoni ndogo yenye vizuizi vya chuma.

Bango jeupe la matangazo lililochakaa kidogo likiwa limetundikwa mbele ya ukuta wa jengo linaonekana kuwa ujenzi au la zamani. Bango hilo lina maandishi meusi makubwa yanaosomeka TWO BEDROOM TO LET yakimaanisha chumba cha kulala chenye vyumba viwili kiunganishi.

Bango mbili zikining'inia zikitoa matangazo tofauti. Bango la juu linaonekana kuwa na huduma za karakana ya magari likiorodhesha huduma zifuatazo body works, repair, car diagnosis, carwash service. Bango la chini ambalo limeandikwa kwa mkono na rangi nyekundu linaonekana kuwa limechakaa na linasema plots for sale .

Jengo jembamba refu lenye kuta za zege na milango mitatu mikubwa ya chuma yenye mapambo ya miraba. Milango hiyo inaonekana kuwa milango ya grili au maghala. Mbele ya jengo kuna eneo kubwa lililofunikwa kwa changarawe laini nyeusi au lami.

Eneo kubwa la ardhi wazi iliyofunikwa na nyasi ndefu zilizokauka zikionyesha kuwa eneo hili halijalimwa au kutumika kwa mda mrefu. Katika upande wa kushoto wa picha, kuna majengo machache ya kisasa yenye ghorofa na kuta za mawe.

Nyumba za kisasa za ghorofa zinaonekana kuwa sehemu ya makazi ya kifahari au ghorofa za kisasa. Jengo la kati lina rangi ya kijivu na nyeupe, likiwa na balconi zenye milango ya kioo na vizuizi vya kioo vinavyotoa mwonekano wa kisasa.

Majengo mawili yenye miundo tofauti, yakiwa yametenganishwa na uzio wa mabati ya rangi mbalimbali. Jengo la kushoto linaonekana kuwa jengo refu, la ghorofa moja au mbili lililojengwa kwa mtindo wa pekee. Sehemu ya chini inaonekana kuwa na kuta za rangi ya manjano iliyokolea, huku sehemu ya juu ikiwa na mbao au bati yenye michirizi ya blue .

Jengo refu, sana, linaonekana kuwa na ghorofa nyingi, lina muundo wa kisasa, likiwa na kuta za nje, zenye rangi nyepesi, labda nyeupe, kijivu, au fedha, na madirisha mengi yaliopangika wima, yanaonekana kama mistari mieusi.

Sehemu ya duka kubwa yenye friji ua rafu kubwa iliyojaa mayai. Kuna idadi kubwa ya katoni au mayai zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyingi. Mayai mengi yanaonekana kua ya rangi ya kahawia na yamewekwa kwenye vifunganisho vya plastiki au vya karatasi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa au maduka makubwa zikionekana kutoka juu. Kuna idara mbalimbali zinazoonekana wazi. Upande wa kushoto kuna sehemu ya bakery , mikate ya keki ikiwa na kaunta ya bidhaa za kuoka zilizopangwa vizuri. Wateja na wafanyanyakazi wanaonekana wakihudumiwa na wakitembea.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbali mbali, hasa, vinywaji kama, juisi na soda, zikiwa zimepangwa vizuri. Rangi nyingi za vifunganisho, zinaonekana zikionyesha aina tofauti za bidhaa.

Mwonekano wa juu wa ndani ya duka kubwa la rejareja, labda supermarket ina rafu nyingi za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha, kuna ishara kubwa yenye namba tatu za orodha za bidhaa zinazopatikana kwenye njia hio.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana kama soko kuu au duka la jumla. Ina gorofa mbili au zaidi na mtazamo iko kutoka juu. Kuna watu wengi wakienda na kurudi wakifkanya manunuzi. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha eneo la matunda na mboga. Matunda na mboga yamepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao.

Rafu za viatu zilizopangwa vizuri ndani ya duka kubwa au duka la nguo na viatu. Rafu hizo zina viatu vingi vya aina tofauti hasa viatu vya michezo na viatu vya kawaida vikiwa na rangi na mitindo mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko, pengine duka la kisasa la vyakula. Upande wa kushoto kuna sehemu yenye kuta zilizopambwa kwa vigae vyenye ruwaza ya miraba na meza chache zenye viti vyekundu, ikionyesha eneo la kula au kusubiri.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa. Kwenye sehemu ya mbele na kulia kuna rundo kubwa la tikiti maji baadhi yake yakiwa yamekatwa na kuonyesha rangi nyekundu ya ndani. Matikiti maji haya yamewekwa kwenye masanduku ya mbao.

Mlango mkuu, wa duka kubwa la Carrefour, likiwa wazi na kuonyesha ndani ya duka. Juu ya mlango kuna shata ya chuma, inayopanda juu. Ndani ya duka kuna safu ndefu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na stendi, zikiwa zimewekwa vizuri. Taa za umeme zinazong'aa zinapatikana juu, zikiangazia eneo lote.

Ndani ya duka kubwa, inaonekana kama duka la rejareja, kuna safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Upande wa kushoto, rafu zina bidhaa kama vile kahawa, chai na bidhaa nyingine za vyakula vinavyounganishwa.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa za vyakulalenye sehemu nyingi za bidhaa zilizogandishwa. Katikati ya picha kuna mistari mirefu ya friji lenye kio juu likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizogandishwa kama vile nyama, kuku au vyakula vilivyopikwa nusu.

Duka la ndani la kisasa linaonekana kama duka la rejareja au duka la jumla. Sehemu hii ina rafu zilizo jazwa bidhaa za chakula na vinywaji. Upande wa kushoto rafu zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali ikiwemo juisi na labda vinywaji baridi vingi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko, sakafu ina vigae vyenye muundo wa kijiometri wa rangi tofauti, hasa kahawia na nyeupe. Dari ni ndefu na ina muundo wa chuma unaonekana ukiwa na taa nyingi zisizosawazishwa kutoka mwanga.

Duka au sehemu ya soko lenye bidhaa nyingi za nafaka na karanga zinazouzwa kwa wingi. Kuna mabomba ya uwazi yaliyopangwa kwa mstari mrefu yakiwa yamejaa aina mbalimbali za nafaka, karanga na matunda yaliyokaushwa.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, likiwa limejaa bidhaa mbali mbali, zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Ki msingi, bidhaa zinaonekana ni sabuni za kufulia, sabuni za vyombo, bidhaa za kusafisha, na labda baadhi ni bidhaa za urembo au za kibinafsi.

Foleni ndefu za rafu za bidhaa ndani ya duka kubwa na rejareja kama vile duka la jumla. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na za nyumbani . Upande wa kushoto wa picha, rafu za juu zimejaa chupa za ragi ya blue na nyekundu ambao zinasemekana kuwa sabuni laa choo a bidhaa zengine za kusafisha.

Ndani ya duka au duka la jumla ikionyesha sehemu ya bidhaa za urembo na utunzaji wa ngozi na nywele, kuna safu ndefu za rafu nyeupe zikiwa zimewekwa vizuri na kuangaza kwa taa za led

Duka kubwa la kisasa pengine duka kuu au soko kubwa la vyakula lilopigwa kutoka ghorofa ya juu au kutoka kwenye sehemu iliyoinuka ikitoa mtazamo wa juu. Ndani ya duka kuna safu nyingi za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji, vyakula vilivopakiwa na bidhaa za nyumbani.

Rafu zimejaa vikombe vingi vilivyopangwa vizuri. Vikombe hivi vina muundo wa kipekee rangi tatu tu; nyeusi, nyekundu na nyeupe. Mipangilio ya mistari inaonekana tofautikwenye baadhi ya vikombe huku vingine vikiwa na mistari wima na vingine vimechanganywa na mistari ya wima na milia pana.